Mkono umeshikilia kitabu, kitabu hiki kimeandikwa kiswahili kitabu cha mwanafunzi wa gradi ya pili. Kwenye kitabu kuna michoro, michoro hii ni ya punda wawili waliobeba watu migongoni mwao.

Kitabu kimesimamishwa . Kitabu hiki kina mchoro ya watoto watatu wakiruka kamba ,wawili wameshikilia kamba na mmoja anaruka. Kitabu hiki kimeandikwa Longhorn Methode de francais . Kitabu hiki kina michoro ya miti iliyo na majani ya kijani kibichi.

Maua yaliyokatwa vizuri yamezingira kikingi cha bendera. Kikingi hiki chini kabisa kuna rangi nyeusi na juu kuna rangi nyeupe, kamba imefungwa kwenye kikingi . Mbele kuna tanki la maji, tanki hili ni la rangi nyeusi na miti mingi mirefu iliyo na majani ya kijani kibichi.

Kuna vitabu vingi vimeekwa juu ya meza. Vitabu hivi vimeandikwa Grade seven . Mbele ya vitabu kuna faili zilizoekwa juu ya meza. Faili iliyo juu ni ya rangi ya manjano. Kando ya meza kuna kitu , kwenye kitu kuna cable ya simu.

Mwanariadha aliyevaa nguo nyeusi juu anayeitwa Samson Ochuka kulingana na maelezo yuko uwanjani anaonekana akikimbia karibu kuruka. Mwanariadha huyu ameelezewa pale chini alizaliwa mwaka wa elfu moja tisini mia sita tisini na sita.

Mtu yuko uwanjani. Uwanja huu una michoro ya rangi nyeupe. Mtu huyu amevaa nguo ya juu ya rangi nyekundu iliyoandikwa Kenya. Chini, kumeandikwa majina za mtu huyu, Wesley Kimeli Sang'.

Ameketi kwenye kiti cha magurudumu mtu huyu amevaa nguo inayoonyesha mabega yake amevaa kofia ya rangi nyeusi, nguo yake kwenye kifua imeandikwa Kenya , ameshikilia bango lililoandikwa Paris 2024 qualified.

Meza ziko darasani, meza hizi ni za mbao na zina miguu ya chuma chini, kuna viti vilivyo karibu na meza viti hivi pia ni vya mbao na vina miguu ya chuma, kuna kitabu kilichoekwa juu ya meza moja.

Watu wawili wametembea, wamevaa marinda marefu mekundu, wanaume watatu wanatembea wamevaa kofia za rangi nyeusi na shati za rangi nyekundu na mifuto ya rangi nyeusi, wanaume mmoja na mwanamke mmoja wameketi katika kiti cha magurudumu wakisukumwa, wamebeba bendera mikononi mwao.

Mchezaji wa mpira wa kandanda ambaye hana mguu moja. Amevaa soksi ya rangi nyekundu na sare zake ni za rangi nyekundu na shati yake ina michoro ya rangi ya Kenya na bendera ya Kenya pale kifuani mwake. Sare yake, imeandikwa Kenya.

Uwanjani kuna wachezaji watatu wa mpira wa kandanda. Wachezaji hawa wote wana mikongojo. Mmoja amevaa sare nyekundu na wengine wamevaa sare nyeupe na shati ya manjano. Wachezaji hawa wameruka juu kuupiga mpira. Kuna kochi wao kwa umbali anawatazama, amevaa reflector ya rangi ya kijani kibichi.

Wanariadha wawili msichana na mwanaume wameishikilia bendera ya Kenya . Wanariadha hawa wamevaa sare moja imeandikwa Kenya ya mwanaume na ya msichana imeandikwa jina lake pale kwenye bango, Koech . Wametabasamu.

Meza zimepangwa ndani ya chumba, meza hizi ni sita kuna kiti katika kila meza na kuna karatasi iliyowekwa juu kwa meza iliyo karibu na ukuta, meza hizi ni za mbao na zina miguu ya chuma na viti pia.

Tarakilishi mbili ziko juu ya meza, tarakilishi hizi zote zina kibodi na zina kipanya cha kompyuta, ju pale kuna vitabu zilizo kando ya tarakilishi hizi na picha iliyo mbele ya tarakilishi hizi.

Kuna mlango, mlango huu una kufuli, kufuli hii ni ya chuma, pale juu kwenye mlango kumeandikwa maneno kwa rangi nyeusi, maneno haya ni form 1R kwa lugha ya kimombo, mlango huu umetengenezwa na mbao.

Mwanamke moja amevaa kofia ya rangi nyeupe kichwani. Yuko ndani ya bwawa la kuogelea. Mwanamke huyo ameshikilia juma pale juu kwenye ukuta kumeandikwa alianza na mbele kuna vitu za rangi nyekundu zimepigwa kwa laini.

Nyumba ina varanda chini na dirisha iliyopakwa rangi ya kijani kibichi. Mbele, kuna nyasi fupi ya rangi ya kijani kibichi na kuna mti mrefu ulio na matawi ya rangi ya kijani kibichi. Kuna ukuta uliozingira nyumba.

Mna mwanaume aliyesimama. Mwanamme huyu amenyoa kipara. Mwanamme huyu amevaa suti. Ameshikilia kalatasi mikononi. Mwanamme huyu amevalia tai shingoni. Amesimama mbele ya microphone . Nyuma yake kuna maandishi.

Wanariadha wa baiskeli wamevaa kofia za kujizuia kichwani mwao, wamevaa nguo ambazo zemeandikwa Kenya, wanariadha hawa wanaendesha baiskeli, Kando yao kuna miti ambayo ni ya rangi ya kijani Kwa majani yake.

Wanaume wawili wanariadha wamekimbia, mmoja ameinua mikono yake juu huku amefunikwa macho, na mwingine amemshikilia begni mwake, mmoja sare ake imeandikwa Kenya na ni ya rangi ya nyekundu na nyeusi na mwingine sare yake imeandikwa guide .